Bila shaka ni botiki kwa sababu kuna mashati yaliyoning'inizwa kwenye stendi za nguo. Inaonekana kuna aina mbalimbali za mashati. Kuna shati la mikono mirefu, la mikono mifupi na shati la mishirizi.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari, hasa Toyota. Mambo ya ndani ya gari yanaonekana kuwa ya rangi ya beige na dashibodi ni nyeusi na imetengenezwa kwa plastiki. Kuna kalenda kwenye kiti cha dereva.

Ninaona mashada ya ndizi yaliyowekwa kwenye masanduku ya mbao. Masanduku hayo ni mengi kiasi kwamba hayawezi kuhesabika kwa urahisi. Mahali hapo panaonekana kama sehemu ya soko ambapo watu huenda kununua na kuuza ndizi.

Mahali hapo panaonekana kama duka la kale la kiafrika, ambapo bidhaa za kiafrika huuzwa. Kuna vishikilia funguo vyenye mandhari ya kiafrika, sanamu za mbao, sanda za kiafrika, mikufu na vingine vingi.